Vyoo vya kubeba vinavyotumika sana katika maeneo yenye shughuli nyingi au ambayo hayana huduma ya kudumu ya usafi. Vyoo hivi vimesaidia sana katika usimamizi wa taka na kuhakikisha mazingira yanabaki safi. Ni suluhisho la muda mfupi lakini ni la muhimu sana kwa afya ya jamii hasa wakati wa mikusanyiko mikubwa au kwenye maeneo ya mjini.

Gari maalumu la kubeba maji likiwa tayari kwa kusambaza huduma ya maji katika jamii, tanki kubwa limejaza maji maji ya tayari kupelekwa kwa wale wanao hitaji, huduma hii ni muhimu sana katika maeneo yenye uhaba wa maji hasa wakati wa kiangazi usumbazaji wa maji una imarisha afya na ubora wao wa kazi.